Hii inajulikana kama hay , majani ya mimea kama nyasi, luseni au nafaka kama mtama au ngano yaliyokatwa na kukaushwa kisha kuhifadhiwa kwa ajili ya malisho ya mifugo kama ng'ombe, mbuzi, kondoo au farasi hasaa wakati wa kiangazi au uhaba wa malisho mbichi.

Mkulima wakati ambapo anakamua ngombe wake. Hii ni Ile ngombe ambayo hairuhusiwi kutembea , inaletewa chakula yoyote inakula ikiwa kwenye zizi lake. Ngombe hili linapendwa sana na wakulima Kwa kuwa Huwa inatoa maziwa mengi sana. Ingawaje inatoa maziwa mengi pia, kuitunza inataka fedha mingi.

Mama hao ni mama wa kiafrika ambao ni wakati wa kupika chakula na wameweza kujigawanya katika makundi kadhaa ili waweze kusaidiana kupika chakula hicho.

Mkulima anafurahia mavuno yake ,mkulima huyu amapanda mahindi na tunaona mahindi imeweza kutoka vizuri kabisa na tunaona anafurahia kazi yake ya mkono hii anayaweza kuuza anayaweza kutumia Kwa ajili ya kifamilia au pia Kwa mifugo wake

Huu ni ndizi. Ndizi hii ni ndizi changa ambayo bado haijakomaa ili kuzaa ndizi ambayo imeiva au ndizi ambayo inaeza kuliwa. Ndizi hii inatumiwa kwa kazi mbalimbali kama vile kulisha ng'ombe na pia kama chakula ya binadamu.

Hii ni mmea unaojulikana kama ndizi. Mmea hii inatumika kama chakula cha binadamu na pia inatumika kulisha mifugo kama vile ng'ombe na pia mbuzi.

Hii ni shamba lenye rotuba mzuri, naona kuna mgomba wa ndizi ,hapo pia kuna mahindi ambayo yote ni ya kijani kibichi. Mchanga pia ni mchanga nyekundu kuonyesha kuwa ina rotuba nzuri.

Hii ni ng'ombe iliyo kwenye zizi. Hii ni ngombe ambayo inafugwa katika nyumba, inalishwa hapo na mara nyingi yatoa maziwa mingi ukilinganisha na ng'ombe ambayo ni ya kutembea tembea ukitafutia malisho.

Huku ni sehemu au biashara inayohusika na uzalishaji, uchakataji au uuzaji wa maziwa na bidhaa zake kama vile siagi, jibini, mtindi na maziwa mgando.

Muktadha ya ukulima, ng'ombe hizi mbili inapelekwa katika mahali pa kufanyiwa chanjo ngo'mbe hizi inapitishwa katika shimo ambalo kuna maji na katika shimo hilo kuna dawa ambayo ng'ombe ikitoka hapo itakuwako imeweza kutibiwa.

Hii ni ndizi. Ndizi inatumika sana kwa wakaaji wa kibantu. Ndizi inaweza kuliwa, inaweza kupikwa na pia inaweza tumika kutengeneza kileo.

Huyu ni mkulima wa ndizi. Ametoka kuvuna ndizi kwenye katika shamba lake na hili ndizi linatumika kama chakula. Inaweza pikwa, ama unaweza iwacha iive na unaweza tumika kulisha watoto, pia hata kulisha mifugo kama vile ng'ombe.

Hili ni shamba lenye rotuba mzuri sana. Hili shamba lina mimea tofauti tofauti kuna mahindi ambayo inaweza kuachwa inaivaa hadi inakauka. Pia hii mahindi inaweza kuliwa ikiwa mbichi kwa njia ya kuchoma, pia kuna mti wa mgomba mti huu ukiwa mkubwa unazaa ndizi ambayo inaweza kuliwa au kupikwa.

Mkulima ambaye amevalia kofia nyekundu shati nyekundu na suruali nyupe akitazama mimea yake. Hii ni mimea ya ndizi, ndizi hii inaweza liwa ikiwa imeivaa ama pia inaweza pikwa na wakati mwingine kama mimea ya mifugo.

Mkulima huyu akiwa ameingisha ng'ombe kwenye sehemu maalumu ili aweze kumkama. Mkulima huyu amebeba jagi. Jagi hii inatumiwa wakati ambapo anakamua ng'ombe huyo, maziwa inaenda kwenye jagi hii. Hajafunga ng'ombe huyo mguu kuonyesha kwamba ng'ombe huyu ni ng'ombe mtulivu. Amevalia kofia nyekundu na nguo nyeusi.

Huu ni muktadha ya ukulima. Kuna ngombe ambazo zinafugwa nyumbani na haziruhusiwi kutembea kukutafutia malisho. Mbele yake Kuna nyasi ambayo wamepewa pale.

Mkulima wa mifugo akiwa na ng'ombe wake, akitoka kumpatia chumvi.Ng'ombe anahitaji chumvi ili mazao yake iweze kuwa njema.

Hapa ni muktadha ya ukulima, kuna ng'ombe na pia kuna mkulima. Huu ni wakatu ambapo mkulima anakamua ng'ombe ili kupata maziwa, na tunaona chini yake pia kando yake kuna ng'ombe wengine ambao huu ni wa huyu mfugaji.

Mmea inayojulikana kama ndizi. Ni mmea unaopendwa sana huku nchini Kenya, nchi ya Uganda na Tanzania. Mimea hii inaweza kupikwa au inaweza kulwa wakati ambapo imeiva.

Hii ni ndizi ambayo imetoka kuvunwa shambani. Ndizi hii inaeza kupikwa ama inaeza kuliwa ikiwa imeiva. Ndizi hii inayo manufaa mwilini na pia inasaidia ng'ombe ndio iweze kutoa maziwa mengi.

Ng'ombe wanaofugwa nyumbani wakipewa malisho kwenye tairi, hii ni hay nyasi ambayo imekaushwa. Ng'ombe hawa wanajulikana kwa kutoa maziwa mingi na wanapendwa sana na wakulima ambao wanafanya ukulima biashara

Mkulima akiwa na mgomba wa ndizi, ambao umezaa ndizi. Ndizi hutumika kama chakula cha binadamu, na pia inaweza katiwa katiwa ng'ombe na iweze kusaidia katika uzalishaji wa maziwa.

Huu ni muktadha wa ukulima. Huyu ni mkulima ambaye anafanya ukulima wa kupanda ndizi. Ako katika harakati ya kuzuia au kukinga ndizi kwa sababu mara mingi ndizi inapokuwa kubwa Kuna wale wanyama kama vile tumbili ambao wanashambulia na kula hiyo ndizi.

Ndizi hii ni ambayo imechunwa kutoka shambani .Hii ndizi inaenda imewekwa kwenye juu ya gari, ili kuenda kuuzwa sokoni. Ndizi hii litauzwa kwa bei tofauti kulingana na uzito wake na ukubwa wake.

Hapa ni mahali pa kuuza maziwa, wafugaji wanakamua ng'ombe zao na kuzileta hapa, wnapimiwa kilo na badaye wanaweza kulipwa baada ya mwezi. Pia huku kuna maziwa ambayo inauziwa.

Mkulima akinyunyisia dawa ng'ombe wake ili kuua kupe ambao wanasababisia uharibifu wa ngozi wa ng'ombe na hili litafanya ng'ombe liwe na afya mzuri na pia kutoa maziwa mzuri.

Huu ni katika muktadha ya ukulima. Hii ni ukulima ambao wameweza kuvuna ndizi zao na kupeleka sokoni ili kuiuza. Kila ndizi hapa inauzwa kwa bei yake, kulingana na uzito wake.

Aina ya mifugo inayoitwa ng'ombe. Ng'ombe hizi inafugwa katika nyumba na kupewa chakula humo ndani. Ng'ombe hizi yaweza kutoa maziwa mingi kwa sababu ya lishe inayopata.

Mmea wa ndizi. Mmea huu hutumika kama chakula. Pia, inaweza kutumika kulisha mifugo kama vile ng'ombe pia na hata mbuzi.

Mahindi iliyovunwa. Mahindi hii huwa inawekwa kwenye nyumba, inapigwa na moshi na baada ya muda mrefu, karibu miezi sita hivi au mwaka moja, mahindi hii inatumiwa pia katika upanzi. Hii katika kiasi ile ya Kiafrika, inajulikana kama mbegu ya mahindi.

Ng'ombe anayefugwa nyumbani ambaye hatembei au kujumuika na ngombe wengine kwa kujitafutia malisho. Ng'ombe huyu anakamuliwa kupitia njia ya mashine ambayo ni njia bora ya kukamua vizuri ng'ombe hawa wakuwe wanatoa maziwa nyingi sana.

Hapa ni katika muktadha ya ukulima. Ng'ombe hizi ni wakati wa kukamuliwa na inakamuliwa kwa kutumia mashini ambayo inaweza kukamua maziwa mengi ikilanganishwa na jinsi mwanadamu anavyoweza kufanya.

Huku ni sehemu ya biashara inayohusika na uzalishaji ,uchakataji au uuzaji wa maziwa na bidhaa zake, kama vile siagi, jibini, mtindi na maziwa ya mgando.

Mwanadada aliyejifunga leso ya kimasaai anakama ng'ombe huku akiwa na furaha. Ng'ombe hiyo ameifunga miguu kwa sababu ng'ombe wakati inakamuliwa inaezatupa teke yake na imupate au kumjeruhi mtu ambaye anakamua. Dada huyo amepiga magoti akifanya hii kazi ya kukamua ng'ombe.

Hii ni aina ya mahindi, mahindi ni chakula ambacho kinapendwa sana Kenya. Ni chakula ambayo inatumiwa kupika ugali baada ya kusiagwa , pia inaweza kuchanganyishwa na maharagwe na kupika chakula aina ya githeri.

Mama akiandaa chakula ya matoke. Matoke ni chakula ambayo hutokana na ndizi ambayo huvunwa kabla ya halijaiva na hutumiwa kupika. Inaweza liwa na chakula kama vile githeri na mchele na hata pia ugali .

Ndizi ni tunda lenye umbo la mviringo mrefu na yenye ganda la manjano au kijani kabla ya kuiva na nyama laini ndani, ndizi hulimwa kwa wingi katika maeneo ya joto kama vile Afrika mashariki haswa Uganda, Tanzania na nchi ya Kenya.

Ndizi ambayo imepangwa kwa mpangilio, kando yake kuna mkulima ambaye ametoka kuvuna ndizi hii kutoka katika shamba yake na yuko tayari kuweza kuiuza ndizi hii. Ndizi hii inaweza liwa ikiwa bado hijaiva vizuri au inaweza achwa hadi ibadili kuwa manjano ili iweze kuliwa.

Ng'ombe wanafungwa nyumbani , ng'ombe hao wanakamuliwa kupitia njia ya mashine ,mashine inasaidia kukamua ng'ombe vizuri na huwa Iinajulikana Kwa kutoa maziwa mengi kuliko jinsi wanadamu anaweza kukamua